Mwanaume aliyevalia suti ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Kando yake ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome. Wanaonekana wakizungumza wakitoka ndani ya jengo hili.

Katika ofisi hili la Huduma Kenya, lililo chini ya serikali ya Kenya , wananchi wanaeza kusaidiwa na mambo kama ya vyeti vya kuzaliwa , vitambulisho na kadhalika. Watu hawa wanaonekana kuvalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika mazingira yao. Wanafanya kazi kwenye kompyuta zao.

Katika jengo hili la serikali, kuna bendera nne za kenya. Jaji mkuu anayeapishwa ni Martha Koome, ameshikilia bibilia mkononi mmoja. Aliyesimama kando yake amevalia barakoa na gauni.

Mwanamke huyu aliyeketi anafahamika kama Martha Koome, ambaye ni jaji mkuu nchini Kenya. Kuna kipaza sauti mbele yake, ambayo anatumia kujibu maswali anayoulizwa na watu.

Jengo hili la huduma Kenya, linaonekana kuwa na shughuli mingi zinazoendelea. Watu ambao wamesimama na wenye wamekaa, wanaonekana kuwa wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Katika uwanja huu wa michezo, wasichana hawa wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wa vikapu. Mmoja wao ameshikilia mpira hivi wenzake wakijaribu kumnyang'anya.

Hili ni eneo la kungojea, katika ofisi moja ya serikali ya nchi ya Kenya. Watu hawa wameketi wakingojea kupata usaidizi, wa kupata vitu kama pasipoti au wa kuhamia ndani ya nchi.

Mwanaume huyu anaefanya kazi katika serikali ya Kenya anachukua rangi ya vidole vya mwanaume huyu. Wamezungukwa na wananchi wengine wanaongojea kwa laini. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu. Msaidizi wake anarekodi kando yake.

Katika uwanja huu wa michezo, kwenye benchi kuna mashabiki wachache, wawili hawa wanaonekana kuwa wachezaji, mmoja wao anaonekana mwenye furaha riboribo kwa kuwa timu yake imeongoza, yule wa timu ya samawati anaonekana kutembea.

Katika ofisi hili la huduma Kenya, wanawake hawa wawili wameketi kwenye meza ya habari. Mwanamme huyu anaonekana kuongea na mwanamke mmoja. Kila mtu amevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Watu hawa waliovalia nguo zenye rangi ya nyekundu, nyeusi na nyeupe, wanafanya kazi katika ofisis za Posta. Miongoni mwao ni askari mmoja. Wako katika mkutano na wengi wao wanaandika chini kile ambacho wanaambiwa na anayeonekana kuwa mkubwa wao.

Watu hawa wanashabikia timu ya Gor mahia. Wengi wao wamevaa jezi za kufanana. Mmoja wao ameupaka mwili wake wote rangi na kuongeza maandishi. Ameshikilia bango. Mwingine ameshikilia vuvuzela.

Katika ofisi ya huduma Kenya ,ambayo iko chini ya serikali ya Kenya tunamuona mwanamke amesimama ndani ya ofisi hii. Nje ya ofisi hii kuna maandishi kama vile kuendeleza huduma bora na kadhalika.

Katika ofisi hii ya serikali, wanaume watatu wamesimama na mmoja ameketi, anazingatia kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi. Watatu hawa wanaonekana kuzungumza kwa furaha wakimwongelesha yule aliyeketi chini.

Katika uwanja huu wa michezo, mashabiki wamefurika kwenye benchi. Wanaonekana kushangilia na kuangalia timu zinazocheza. Aliyevalia rangi ya kijani na waliovalia rangi ya manjano, wanacheza katika timu tofauti.

Binti huyu aliyevalia bendera ya Kenya mgongoni mwake, anaonekana kuashiria umati huu ambao unakaa umejaa furaha. Wawili wao wamevalia kofia za nyasi, mmoja wao amevalia shati la Kenya Airways.

Umati huu wa watu, unaonekana kuwa wa shabiki wanaoshangilia mchezo unao endelea. Mbele yao kuna bendera refu ya Kenya. Mtu mmoja anaonekana kushikilia kichwa yake.

Jengo hili linaonekana kuwa na usaidizi wa kuingia nchini. Watu waliosimama hapa wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mmoja wao amebeba faili mkononi mwake.

Katika kampuni hili la huduma Kenya, lililo chini ya serikali ya Kenya, tunawaona wanaume watatu wanaofanya kazi hapa pande moja na askari ambaye amekuja kutafuta usaidizi, amekaa pande nyingine.

Eneo hili linaonekana kuwa tuvuti ya ujenzi. Kilichokuwa pale awali, kinaonekana kuwa kilibomolewa na kutolewa. Pale kando kuna majengo mbalimbali ya ghorofa na yaliyo ya chini.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa wanaume ambao wanashabikia klabu ya soka ya Gor Mahia. Mmoja wao ameshikilia nyundo mkononi, huku mwingine ameshikilia ngoma na mwingine vuvuzela.

Hawa ni mashabiki wa klabu ya soka ya Gor mahia inayopatikana Kenya Nairobi. Wanaonekana kufurahia ushindi wa timu hii. Wengine wanakimbia, wengine wameketi juu ya basi, wengine hata wananinginia kwenye mlango.

Katika umati huu wa watu, wengi wao wamevalia shati ya rangi nyekundu huku wengine wamevalia nguo za rangi ya samawati. Mmoja wao ameshikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Mwanaume huyu ambaye amevalia suti, ameshikilia kipaza sauti na anaonekana kuwa mwenye furaha. Anawaongelesha watu na nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Katika jengo hili la huduma Kenya makaratasi yametapakaa chini. Kwenye kibanda cha habari tunaona kuwa bado linaendelea kupitia majengo ya mwisho mwisho. Juu ya meza hiyo kuna mkebe.

Jengo hili linaonekana kuwa la serikali. Ukutani kuna bango linaloonyesha kuwa ni uchukuzi wa pasipoti. Watu hawa wamepanga foleni. Wanaandika kwenye kitabu wakishughulikiwa na msichana huyu.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limefurika umati wa watu, wanaonekana kunaonekana kuwa mashabiki wanaoshangilia klabu tofauti za soka ambazo zinacheza, Klabu moja wamevalia rangi ya manjano, na lingine rangi ya kijani.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, wanaume watatu wanaonekana kuwa wamesimama. Mmoja wao amevalia koti ya suti. Msichana huyu aliyekaa chini, anafanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi.

Katika uwanja huu wa michezo kuna basi lililoegeshwa pale. Waliosimama hapa ni wachezaji wa timu ya KDF.Wamevalia jezi ambazo ni rangi nyeupe na maandishi nyekundu.

Katika ofisi hii mwanaume huyu aliyevalia shati ya rangi nyeupe amevalia glavu na saa. Anaonekana kuchukua alama za vidole za mwanaume huyu mwengine aliyesimama kando yake.

Nyuma ya uzio huu ni watu ambao ni mashabiki. Wanaonekana kushangilia jambo linaloendelea upande huo mwengine. Aliyesimama ni mzungu aliyevalia kofia na miwani.

Uwanja huu umejaa umati wa watu ambao ni mashabiki wanaoshangilia timu ya Gor Mahia, ambayo ni klabu ya soka nchini Kenya. Mtu huyu anaonekana kuvalia kofia ya chuma, ambayo ina maandishi ya KDF.

Katika uwanja huu wa michezo, mchezo unaoendelea ni katika klabu ya soka ya Betika na nyingine ya Posta. Wa Betika wamevalia nguo nyekundu na wa Posta wamevalia nguo nyeupe. Wanapigania mpira ili waweze kufunga bao.

Katika ofisi hili, mwanamke mmoja ameketi chini na kufanya kazi kwa kompyuta. Wanaume wawili wamesimama nyuma yake. Mtoto mmoja ameketi kando kwenye kiti. Anasajiliwa kupata hati ya kielektroniki ya kusafiri.

Katika ofisi hii ya Huduma Kenya, nyuma ya kibanda cha habari ni wanawake wawili, mmoja ameketi chini na mwingine amesimama. Pande huu mwingine ni mwanamke mwingine, ambaye amekuja kuulizia kitu.

Aliyevalia miwani na gauni nyekundu, ni hakimu mkuu wa awali David Maraga. Anazungumza naye rais mtukufu wa nchi ya Kenya wa awali, Uhuru Muigai Kenyatta. Kando yao ni hakimu wengine.

Umati huu, ni wa watu ambao wanatembea katika maandamano ya amani. Wengi wao wamevalia suti na barakoa. Wameshikilia bango ambalo lina maandishi mengi.

Mwanamme huyu aliyevalia suti, anaonekana kumsalimia huyu mwingine aliyevalia jezi ya rangi nyekundu, iliyo na maandishi ya KDF. Anaonekana kumpa jezi lingine ambalo lina jina.

Katika kituo hili cha huduma Kenya, kuna kibanda cha habari. Mwanamke mmoja amesimama mbele, mwingine anafanya kazi kwenye kompyuta, kisha mwingine amekaa chini kwenye kiti. Wamevalia shati nyeupe.

Watu hawa wanashiriki katika maandamano ya amani. Wameshikilia mabango ya samawati ambayo yameandikwa kazi iendelee. Wanaonekana kumshabikia mtu ambaye wanataka aingie mamlekani na kuwaongoza.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina watu ambao wamevalia shati nyekundu. Wachezaji hawa ni wa klabu tofauti za soka. Timu moja inaonekana kuwa wamevalia nguo nyekundu, hiyo ingine wamevalia nguo manjano.

Ndani ya jengo hili kuna eneo la kungojea. Umati wa watu umeketi pale. Mmoja wao anaonekana kuwaongelesha walioketi chini, wawili wao wamevalia shati nyeupe yalio na nyekundu.

Watu hawa wamevalia kofia na shati nyekundu ambayo ina rangi ya manjano pia, kuonyesha wanaunga mkono timu Nairobi. Mwanamume huyu anayeitwa Waweru anajadiliana na mwanamke huyu, wanaashiria kwa vidole vyao nambari ya vitu.

Ndani ya hema hii, ni wasaidizi wanaotoka katika serikali ya Kenya. Mmoja wao anaonekana akiwa amevalia jaketi ya kuakisi. Kwa umati huu, kuna askari mmoja ambaye anapishwa njia.

Aliyevalia suti ni mtukufu rais wa awali wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Anaonekana kuzungumza naye hakimu mkuu wa awali wa nchi ya Kenya, David Maraga.

Katika ofisi hii ya serikali ya Kenya, ni watu watatu waliosimama ni wanaume wawili, mmoja wao ni mwanasiasa wa Kenya, anayeitwa Raila Odinga. Anaonekana akisajili pasipoti mpya ya elektroniki.

Majengo haya ni ya ghorofa, moja yao ni rangi ya samawati na linaonekana kuwa la kampuni ya Posta. Kando ya barabara hili, mapikipiki yameegeshwa. Mtu mmoja anaonekana kusafirisha barua za Posta kutumia pikipiki yake.

Mwanaume huyu ni rais wa awali wa nchi ya Kenya. Anaapishwa na hakimi wawili waliosimama kando yake. Upande wake wa kulia ni mke wake ambaye ameshikilia kitabu amewekelea mkono wake.

Katika umati huu, mwanamme huyu anaonekana kuwa amevalia kofia mbili za karatasi nusu. Anaonekana kuunga mkono timu ya kisiasa ya KANU, ambayo inaunga kura kwa Moi.

Ndani ya jengo hili mwanamke huyu aliyevalia shati nyeupe ambayo ina rangi nyekundu pia anaonekana kumsajili kijana huyu ambaye anaandika katika karatasi. Pale pia kuna eneo la kungojea.

Umati huu wa watu, unaonekana kuwa washabiki wa klabu ya soka ya Gor mahia, inayopatikana nchini Kenya. Mmoja wa watu hawa, amevalia nguo nyeupe ambayo ina rangi ya kijani pia na ameinua bango juu.

Ndani ya hema hii, ni mwanaume aliyeketi. Kwenye meza yake kuna kompyuta ya mkononi. Watu wanaonekana kuwa wamepanga foleni na wanasajiliwa katika kitu. Mwanaume huyu ameshikilia kalamu mkononi.

Bango hili ni la siku ya majadiliano ya mahakama. Siku hiyo itaangazia mchakato wa mahakama, jinsi ya kuhudumia watu vizuri zaidi na kuimarisha uhusiano. Itafanyika siku ya Ijumaa Januari tarehe thelathini na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, kutoka saa tano asubuhi katika vituo vya mahakama nchini kote.

Katika kituo hili la huduma Kenya, limegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kando kuna eneo la kungojea. Watu wanaonekana wameketi pale. Mtu mmoja anaonekana kuzungumza na mfanyikazi wa huko.

Mwanamke huyu anaonekana kuongea kwenye kipaza sauti katika runinga ya Citizen. Mezani kuna chupa tatu za maji. Nyuma yake, kuna chati ambayo ni ya mahakama.

Mwavuli huu uliyo rangi ya manjano umeshikiliwa na binti huyu aliyetabasamu. Wanaume wawili wamevalia jaketi za kuakisi ambayo yana maandishi yanayomaanisha kuwa wanaunga mkono Millicent Omanga ambaye ni mwanasiasa kukuwa mama miradi.

Mwanamume huyu anajaza hati mbalimbali ambazo ni za serikali ya Kenya. Aliye kando yake, anachukua rangi ya vidole vya binti huyo, ambavyo vinatumika kutambulisha mtu binafsi kutoka kwa watu wengi.

Katika uwanja huu wa michezo, mashabiki wameketi pale kwenye benchi. Wanaspoti hawa wanatoka katika klabu tofauti za soka. Klabu moja wamevalia jezi za rangi nyeusi na nyingine wamevalia rangi ya kijani.

Wanaume watatu waliovalia suti wamesimama na wanawake wawili waliovalia gauni za rangi nyekundu ambazo zina rangi nyeusi pia. Mmoja wao ni rais wa nchi ya Kenya, mwingine ni naibu wa rais. Nyuma yao kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Umati huu ni wawatu wanaoshabikia klabu inayocheza, wameinua bendera ya Kenya. Kuna watu wanakumbatiana kwenye umati, wengi wao wamevaa shati zenye rangi nyekundu.

Mwanamke huyu amevalia nguo ya kitenge ana shanga ya rangi ya manjano shingoni mwake. Anaonekana kuongelesha umati wa watu kutumia kipaza sauti ambayo iko mbele yake.

Umati huu wa watu ni wanasiasa wanaouunga mkono timu ya ODM.Mwanaume huyu aliyevalia suti ni mwanasiasa wa Kenya anayeitwa Raila Amollo Odinga. Wamevalia kofia zenye rangi ya machungwa.

Kwenye uwanja huu wa mpira wa kikapu mashabiki wameketi kwenye benchi, ni wanawake wanaocheza kwa timu mbili ya nyekundu na ya samawati. Mmoja wao anajaribu kufunga bao na mshindani wake anajaribu kumzuia.

Katika uwanja huu wa michezo, mashabiki hawa wamesimama, wengine wanaonekana kuwa wameketi. Wamevalia nguo za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya Airways, wanaishabikia timu ya rugby .

Ndani ya hema hii ni wanaume wanne , watatu wao wamevalia jaketi za kuakisi. Wanaume hawa wote wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika mazingira haya. Mezani kuna karatasi.

Ndani ya mahakama hii, jaji mkuu ameketi katikati ya jaji wengine. Mbele yao, watu wengine wamekaa. Nyuma ya jaji mkuu kuna bendera ya Kenya na bendera ya mahakama.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, tunaona kuwa imegawanywa katika sehemu mbalimbali, kuna sehemu ya Uwezo fand services , na Uwezo wa SHA services , na kadhalika. Mwanamke huyu anaonekana kupata usaidizi katika sehemu ya SHA services .

Uwanja huu wa michezo unaonekana kuwa umefurika umati wa watu ambao wanaonekana kuwa mashabiki. Waliosimama hapa mbele ni vijana watatu ambao wanawakilisha nchi ya Kenya. Aliye nyuma yake, anawakilisha nchi nyingine.

Katika uwanja huu wa michezo, umati wa watu umejaa kwenye benchi za kukalia. Mwanamke huyu anaonekana kushikilia na kuinua juu bendera ya Kenya. Amevalia miwani pia.

Hili ni ofisi la serikali, ambalo linasaidia katika huduma za kuingia nchini na kupata pasipoti. Askari mmoja anaonekana kuwa amesimama kando na amevalia barakoa. Wanaume waliovalia suti wanazungumza, huku watu wengine wamepanga foleni kando yao.

Katika umati huu wa watu, waliolaini ya mbele wanaonekana kuinua bango lililoandikwa Al-Azizia FC. Vijana watatu wanaonekana kuwa wamevalia jaketi za kuakisi.

Katika hema hii, ni watu wanaofanya kazi katika kampuni la huduma Kenya, iliyo chini ya serikali ya Kenya. Wanaonekana kuwasajili wananchi katika sekta mbalimbali kama vile NTSA na kupata good conduct .

Ndani ya hema hii, ni watu watatu waliovalia jaketi za kuakisi. Wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani katika mazingira haya. Aliyevalia shati nyekundu, amekuja kutafuta usaidizi.

Eneo hili linaonekana kuwa na majengo ya aina mbalimbali. Kwenye barabara, pikipiki mbili zimesimama na zina watu ambao wamevalia jaketi za kuakisi. Mtaro huu umejaa maji machafu.

Katika umati huu wa watu, ni wanaume wengi waliovalia suti, kuna wengine ambao wamevaa nguo za kawaida. Wanaonekana kuunga mkono timu ya kisiasa ya ODM.

Wanaume hawa wanaonekana kuwa wenye furaha riboribo. Wameshikilia bendera ya Kenya, mmoja wao ameshikili maua. Wameinua mikono yao juu na kuashiria na kidole cha kwanza.

Kikundi hiki kinaonekana kuwa cha wachezaji wa klabu ya soka. Wameinua nyara juu kuonyesha ushindi wao. Wanaonekana wenye furaha. Mmoja wao ameshikilia mpira na ameuinua juu. Shingoni wamevaa medali.

Juu ya meza hili kuna vitambulisho ambavyo vimefungiliwa katika marobota. Yanaonekana kuwa vitambulisho ya wananchi wa Kenya, ndiposa hili linaonekana kuwa ofisi la serikali ya Kenya.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa umebeba mabango kwenye mikono yao. Mmoja wao anaonekana kuwa ameinua mabango haya kwa mikono miwili. Yameandikwa kuwa kazi iendelee.

Kwenye meza hii kuna na faili mingi, zimefungwa na kamba ili zisiwachane, zimewekwa alama kwa kutumia alfabeti kama vile p na o , kuna rangi ya manjano katika faili hizi, wakati zingine ni rangi ya samawati.

Mwanamke huyu aliyeshikilia bibilia mkononi mmoja na kuongea kwa kipaza sauti, ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya anayeapishwa. Kando yake ni jaji mwingine aliyevalia barakoa.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa na mashabiki wanaoshangilia timu ambayo inacheza. Mikononi wameinua bendera ndogo za nchi ya Kenya, mmoja wao anaonekana kuongea kwa nguvu.

Katika uwanja huu, kila mtu amesimama. Kwenye foleni ya kwanza ni majaji waliovalia gauni nyekundu. Aliye keti chini ni rais wa nchi ya Kenya, William Ruto. Kando yake ni jaji amesimama.

Katika uwanja huu wa michezo, wanawake hawa wanaonekana kucheza mpira wa vikapu. Mmoja wao anakimbia kama ameushikilia mpira, mwingine akijaribu kumnyang'anya mpira.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya tunaweza kuona kibanda cha habari pale mbele na eneo la kusubiri pale kando. Wanaofanya kazi katika ofisi hii wanakaa kuvutiwa macho na kinachoendelea pale kando, kuna ofisi zingine pale nyuma.

Katika umati huu wa watu, wengi wao wamevalia nguo ambayo ina rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa wanasiasa wanaomuunga mkono mwanasiasa anayeitwa Kalonzo Musyoka.

Mmoja wa wanaume hawa, ni rais wa nchi ya Kenya anayeitwa William Ruto na aliye katikati, ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya ambaye anaitwa Martha Koome na amevalia gauni. Kando yake ni mwanasiasa.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la benchi linaonekana kuwa limefurika na washabiki. Wanaonekana kushangilia wanariadha wanaokimbia. Wengi wao wamevalia nguo za rangi nyekundu.

Kituo hiki kinaonekana kuwa cha huduma za NCA. Mwanamke na mwanamme huyu wameketi kwenye meza, wanaonekana kufanya kazi katika kompyuta zao. Mwanamke huyu amevalia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu.

Katika ofisi hili la Huduma Kenya, lililochini ya serikali ya Kenya, ni wanaume walivalia suti na mwanamke mmoja aliyevalia suti. Kando yao kwa eneo la kusubiria kuna watu wawii walioketi pale.

Katika ofisi hili la serikali, ni wanaume na wanawake waliovalia suti. Mwanamme aliyevalia tai nyekundu, anaonekana kuzawadi mwanamke huyu aliye kando yake. Wamesimama.

Juu ya meza hii kuna pasipoti ya aina mbili. Kuna pasipoti ya Jamhuri ya Kenya na lingine ni pasipoti la Afrika mashariki. Kando yao, kuna chombo ambalo limetengenezwa kutumia shanga inayoashiria bendera ya kenya.

Katika uwanja huu wa michezo, benchi zimepangwa kulingana na rangi za bendera za nchi ya Kenya. Mwanaspoti huyu anashiriki katika spoti ya kuruka juu. Watazamaji wanamwangalia na kushabikia.

Mwanamume huyu aliyeketi chini, ni naibu wa rais wa awali wa Kenya Rigathi Gachagua. Anaonekana kusajili kupata pasipoti ya elektroniki. Wanaume wengine wamesimama kando yake.

Katika jengo hili la serikali ya kenya, mwanamke huyu anaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta iliyo mezani. Wanaume watatu wamesimama nyuma yake. Wanaume wawili wamekaa chini.

Katika kituo hiki cha huduma kenya, mwanamke mmoja anaonekana kuwa amesimama, mwengine ameketi chini anafanya kazi kwenye kompyuta. Askari huyu amesimama mbele ya meza hii anaonekana kuzungumza na watu waliokaa.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, kompyuta zaidi ya tatu ziko juu ya meza. Mwanamume huyu aliyevalia suti anaonekana kuandika kwenye kitabu ambayo ameshikilia. Mwanamume aliye kando yake, anaonekana kusoma bango lililo kwenye ukuta.

Watu hawa wawili wako katika ofisi ya mwanamme huyu anafanya kazi katika serikali ya kenya kwenye kampuni ya huduma Kenya, inayopatikana Thika. Mwanamme huyu anachukua alama za vidole za mwanamke huyu ,vinavyothibitisha mtu binafsi, kutoka kwa watu wengi.

Aliyevalia tai nyekundu ni rais wa awali wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Kando yake ni gavana wa awali wa Nairobi Evans Kidero. Nyuma yao kuna askari na watu wengine.

Jengo hili ni la Huduma Kenya ambalo liko chini ya serikali ya nchi ya Kenya. Linaonekana kuwa limepambwa na puto za kijani. Wafanyikazi hawa wanaonekana kuwa wamekusanyika kwa dawati la mmoja wao.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa inaonekana kuwa na rangi za bendera ya Kenya. Mashabiki ni wachache. Watu hawa wawili ni wachezaji kutoka klabi tofauti. Mmoja alivalia jezi ya samawati na nyeupe, huku mwingine amevalia jezi ya manjano na kijani.

Katika kituo hiki, kuna watu wanne, wanaume wawili wameketi chini. Wanaonekana kunakili kwenye vitabu vyao. Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wamesimama kando yao na kuangalia wanacho andika.

Kando ya barabara hili ni mtaro uliojaa takataka. Wananchi hawa wanaonekana wakitembea, wakiendelea na mambo yao ya kawaida ya kila siku. Serikali ya Kenya inafaa kuwajibika katika kutunza mazingira yetu.

Katika umati huu wa watu, wengi wao wamevalia shati zenye rangi ya manjano ambayo ina maandishi ya Tusker. Wanaonekana kushangilia kitu inayoendelea upande huo mwingine.

Mtukufu rais wa nchi ya Kenya William Ruto anazungumza na mwanamke huyu aliyevalia gauni ambaye ni hakimu. Anaashiria saa yake na wanaongea pamoja kwa furaha wakitembea kutoka kwenye koti.

Nyumba hii inaonekana kuwa na mlango wa chuma wa rangi ya samawati. Ndoo hii iliyo na mashimo madogo, inaonekana kuwa ya kutupa uchafu. Inatoka katika kampuni ya Kenpoly.

Kikundi hiki cha wanaofanya kazi katika kampuni ya Huduma Kenya chini ya serikali ya Kenya wamesimama pamoja kupigwa picha itakayo labda wakilisha kampuni yao nchini Kenya na kuelimisha watu kuhusu kampuni hiyo.

Nje ya jengo hili, wamesimama watu hawa watatu. Wamevaliagauni ambazo ni rangi nyekundu na zina rangi nyeusi pia. Wanawake hawa wawili wameinua mkono mmoja juu.

Kwenye uwanja huu wa michezo, wanashabiki wameketi pale kwenye benchi. Wanaspoti wa timu hii ambayo imevalia manjano na kijani, wanaonekana kuwa wenye furaha riboribo maanake mmoja wao aliweza kufunga bao.

Katika eneo hili la kuketi umati huu wa watu umesimama. Mmoja wao ana vuvuzela na anaupuliza. Wengi wao wamevalia mavazi ambayo yana fanana na rangi ya bendera ya Kenya.